Kuna mlango, na kwa hii mlango kuna ishara ya kuwa ni ya mwalimu Madam Agnes mwenye anafunza grade one C,na pia kwenye kibango kuna ishara ya kuwa wote wamealikwa.

Kuna watu wawili, wawili hao wanakaa mwanabodia na mkufunzi wake, mwanabondia anakaa ni kama ni mlemavu sababu amekaa kwenye kiti ya walemavu, na wanafanya practise .